Eneo la nje ililopo pembezoni mwa hifadhi ya barabara iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami uliozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha miti pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni barabara inayotumika kwa ajili ya shughuli za usafirishaji.